Tukio la chanjo ambapo mtu mzima anawekewa chanjo na mfanyakazi wa afya. Hii inaashiria kampiaini ya chanjo labda dhidi ya magonjwa kama COVID 19 ambayo imekua muhimu sana kote ulimwenguni.

Mtaalamu wa afya, labda nesi au daktari, akimpa sindano ya chanjo au dawa mtu mzima inaashiria shuguli ya matibabu au kampeni ya afya ya umma. Mtalaamu wa afya ambaye anaonekana kuwa mwanamke amevaa barakoa nyeupe na nguo za kitibabu nyeupe.

Tukio la chanjo au sindano inayotolewa na mhudumu wa afya kwa mtu mwingine labda katika eneo la wazi au kituo cha afya chenye watu wengi. Katikati ya picha kuna mwanaume aliyevaa suti jeupe na daktari shati la buluu isiyokolea na barakoa nyeupe akitoa sindano au chanjo, kwenye bega la mtu mwingine ambaye ameegeshwa mgongo wake.

Tukio la chanjo au sindano inayotolewa kwa mtoto. Katikati ya picha kuna mwanamke mzima ambaye anaonekana kama mhudumu wa afya akiwa amevalia koti la manjano juu ya shati lenye miili nyeusi na nyeupe. Amevaa barakoa ya rangi ya samawati usoni na nywele zake zimefungwa nyuma.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mwanamke kutokana na nywele zake ndefu zilizosokotwa akiwa amesimama karibu na meza ya mbao amevalia nguo nyeupe inayoonekana kama sare au koti la maabara. Anaonekana akichanganya kitu au kuweka kitu kwenye kikombe au chombo fulani kwa kutumia kijiko au kifaa kingine.

Mazingira ya wodi ya hospitali, labda chumba cha wagonjwa mahututi, au chumba cha kutengwa, kutokana na mavazi ya kinga wanayovaa wahudumu wa afya. Katikati ya picha kuna wafanyakazi wa afya amevaa mavazi kamili ya kujikinga, yenye rangi nyeupe, ikiwemo barakoa, miwangi na kukinga usoni.

Mgonjwa amelala kitandani katika chumba kinachoonekana kuwa cha hospitali, labda chumba cha wagonjwa mahututi. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa mwanaume amefunikiwa na blanketi la rangi ya blue na miraba . Ameunganishwa na vifaa vya matibabu ikiwemo mashine ya kufuatilia mapigo ya moyo.

Mwanamke mzima ambaye anaweza kuwa mfanyikazi wa afya akimpatia sindano mtoto mdogo. Mwanamke huyu amevaa barakoa ya bluu na fulana ya njano juu ya shati lenye milia myeusi na myeupe. Mtoto naye amevaa barakoa.

Lori kubwa lililobadilishwa kuwa kliniki ya rununu likiwa na mabango yenye nembo ya Beyond Zero Mobile Clinic . Hii inaonyesha kuwa kliniki hii inatoa huduma za afya zinazohamishika labda katika maeneo ya vijijini au yanayofikika kwa urahisi.

Lori nyeupe la Isuzu lililobadilishwa kuwa kituo cha huduma ya simu au kliniki ya simu. Lori hilo limepambwa kwa rubino nyekundu na nyeupe na inaonekana kuwa limeandaliwa kwa ajili ya tukio maalumu la kampeni.

Kundi la watu wengi. Wengi wao wakiwa wamevalia fulana au koti za rangi ya buluu na mistari ya kijani kibichi yenye kung'aa ambayo kwa kawaida uvaliwa na wafanyikazi wa kujitolea wa huduma za jamii. Katikati ya picha, kuna mwanaume aliyevalia suti ya buluu.

Watu wawili wa afya au wafanyikazi wa jamii, mmoja wao akiwa mjamzito, wote wakiwa wamevalia barakoa wakishirikiana nje ya nyumba ya kijiji au ya jiji. Upande wa kushoto, kuna mwanamke mjamzito akivalia shati la rangi ya waridi na sketi ya kitenge yenye muundo mweusi na kahawia.

Safu ya vifaa vitano vya chuma vinavyotumika na daktari wa meno vikiwa vimewekwa mbele ya mandhari nyeupe isiyo na kitu. Kutoka kushoto kuenda kulia, chombo cha kuchimbia, hiki ni kifaa cha kisasa chenye sehemu ya bluu katikati, kinachotumika kuchimba au kusaga meno.

Uso wa mtu ambaye anatabasamu kwa furaha macho yamefumbwa kidogo zikionyesha mikunjo midogo karibu na kona za macho ishara ya kicheko au tabasamu la kweli. Mdomo umefunguka kidogo ukionyesha meno meupe na safi.

Uso wa mtu mwenye rangi neyusi, akiwa na mdomo wazi ,na anaonekana akitumia kijiti chembamba cha mbao au plastiki, kusafisha meno. Meno yake ya juu yanaonekana kua na madoa ya kahawia au njano.

Meno ya mbele ya juu ya mtu ambayo yanaonekana kuwa meupe na safi, juu ya meno hayo hasa jino la katikati kuna kimelea kidogo chenye rangi ya bluu na brashi laini ya rangi ya njano inachopaka kitu kinachoonekana kama kioo chenye uwazi.

Kundi kubwa la watoto na watu wazima, wakikusanyika nje labda katika mkusanyiko au tukio. Watoto wengi wamevalia fulana nyekundu yenye maandishi BE PROUD OF YOUR MOUTH kwa nyuma ikionyesha ueda ni sehemu ya kampeni ya afya ya kinywa.

Mtu, huenda ni mwanaume, akifanyiwa matibabu ya meno, inawezekana ni utaratibu wa kung'arisha meno au matibabu mengine yanayohusisha nuru ya bluu. Mgonjwa huyu ana ngozi nyeusi, amelala chali na mdomo wake umefunguliwa.

Vifaa viwili vya meno na mfano wa jino bandia vimewekwa juu ya uso wa rangi ya buluu kijani, katikati kuna mfano wa jino bandia ukiwa na sehemu ya juu nyeupe inayoonekana kama taji ya jino.

Sehemu ya chini ya uso wa mwanamke wenye ngozi nyeusi akifunua ufizi wake wa juu ya meno yake. Kidole chake cha shahada chenye kucha iliyopakwa rangi ya pinki isiyokolea kinashikilia mdomo wake juu ili kufichua ufizi.

Sehemu ya chini ya uso wa mtu, hasa mdomo na kidevu. Tunaona tabasamu zuri lenye meno meupe na safi, yanayoonekana wazi. Midomo inaonekana kuwa na rangi nyekundu iliyokoza labda imepakwa lipstiki au ina unyevu wa asili.

Mdomo wa mtu ukiwa wazi na daktari wa meno au mtaalamu wa usafi wa meno, akifanya matibabu au utaratibu fulani. Mikono miwili yenye glavu ya bluu, inaonekana ikishikilia mdomo wazi wa mgonjwa, labda kuzuia mdomo kufunga au kuruhusu, mwonekano bora wa meno. Mgonjwa anaonekana ana meno meupe na yenye afya.

Mchoro inayohusiana na matibabu ya meno inaonyesha meno na baadhi ya vifaa muhimu vinavyotumiwa na daktari wa meno. Katika picha kuna mchoro wa jino moja jeupe likiwa na mwanga kidogo la buluu kando kando kuashiria afya au usafi.

Mdomo uliofunguliwa na meno ya juu na ya chini yakiwa wazi kifaa kidogo cha rangi ya buluu enye ncha nyeupe kinachofanana na brashi kinaonekana kikiweka dutu nyeupe inayong'aa na nene kwenye jino la juu na mbele.

Tukio la uzinduzi au ufunguzi wa jengo ambapo maafisa wawili wanaume wako mbele. Wanaume wote wawili wamevaa barakoa za matibabu na wamevalia mavazi rasmi. Mwanaume upande wa kushoto ana nywele ya kijivu na amevaa shati jeupe.

Timu ya waokoaji au wahudumu wa dharura wakiwa wamemtoa mgonjwa kutoka eneo la tukio na kumpeleka kwenye gari la wagonjwa. Kuna watu watano au zaidi waliojihami wakiwa wamevaa sare za rangi nyekundu angalo na kofia za usalama.

Sehemu kadhaa inaonyesha jinsi Kenya inavyojibu mafuriko, Kenya flood response .Sehemu ya juu kushoto ina choo ya nje ,juu kulia ina tanki kubwa la maji la kentank na watu wawili. Sehemu ya chini ina makazi ya muda mfupi yaliyotegenezwa kwa mifuko na nguo.

Shughuli za usambazaji wa misaada, labda chakula au vifaa vingine muhimu katika eneo ambalo linaonekana kuwa vijiji. Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mzawa amevaa nguo ya kitamaduni na amebeba gunia kubwa, labda unga au nafaka kichwani mwake.

Jengo moja la ghorofa labda shule au nyumba ambalo limezungukwa na maji ya mafuriko. Katikati ya picha kuna jengo refu la ghorofa moja lenye kuta za rangi ya kijivu au saruji iliyopakwa rangi na paa za bati ya rangi ya kijani ina madirisha kadhaa yenye fremu nyeusi.

Kundi la wazimamoto wakiwa katika harakati ya kukimbia wamevaa sare zao za kuzima moto ikiwemo kofia ngumu ya rangi ya manjano iliyong'aa, angalau wazimamoto wawili wa mbele wanakimbia kwa kasi kuelekea, huku mmoja akibeba kifaa flani.

Safu ndefu za mizabibu zilizopangwa vizuri chini ya anga lenye mawingu hafifu. Mizabibu imepandwa kwa mistari mirefu iliyoelekea mbali na kila mstari una machapisho ya mbao yanayotegemea mimea.

Jengo lililobomoka vibaya, likiashiria athari za tetemeko la ardhi au janga jingine kubwa. Sehemu kubwa la jengo, limeporomoka ikionyesha vifaa vya ujenzi kama vile zenge, chuma, mabati ya kuta zikiwa zimetapakaa chini. Madirisha na kuta zimevunjika.

Kundi la watu wengi ,wengi wao wakiwa wanaume wakifanya kazi ya kusafisha mifereji au eneo lenye tope na taka. Inaonekana ni mradi wa usafi wa jamii au kazi ya matengeneza katika eneo la mji au makazi duni.

Tukio la kudondoka kwa tone la maji ndani ya chombo chenye maji na kusababisha mchirizi wa kuvutia. Maji ndani ya chombo yanaonekana meusi na yasiyo na rangi nyingi yakionyesha undani au kivuli

Eneo lililo katwa miti, sehemu kubwa ya picha imejaa magogo makubwa ya miti yaliyokatwa. Matawi na udongo ulio fukuliwa ikionyesha athari kubwa ya shughuli za ukataji miti. Katika sehemu ya mbele ya picha kuna gogo kubwa la mti.

Mikono ya mtu ikioshwa chini ya bomba la maji. Hii inashiria zoezi la kunawa mikono ambalo ni muhimu kwa usafi wa afya. Kuna bomba ndogo la bluu lililowekwa kwenye chombo kinachoonekana kama ndoo au pipa ndogo la plastiki uwazi. Maji safi yanatiririka kutoka kwenye bomba hilo kuenda kwenye mikono ya mtu.

Chupa ya sanitiser ya mikono yenye kimiminika cha buluu ikiwa na pampu juu yake. Pembeni yake kuna barakoa ya rangi nyeupe au kijivu yenye maandishi PM 2.5. Chini, vitu hivi vimewekwa kwenye uso na kwa nyuma kuna mandhari ya kijani kibichi.

Maabara inaonekana kuwa safi na yenye vifaa vya kisasa vinavyotumika kwa utafiti au uchunguzi wa kisayansi. Kushoto kabisa kuna friji kubwa au hifadhi maalum yenye lebo nyekundu, neno biohazard na alama ya hatari; ikionyesha kuwa inahifadhi vifaa au sampuli hatari.

Kiti cha kisasa cha meno kilicho na vifaa mbalimbali vya matibabu. Kiti chenyewe kina rangi ya buluu na kijivu kikiwa na sehemu ya kustarehe mgonjwa. juu ya kiti kuna taa kubwa ya meno yenye mwanga mkali iliotundikwa ukutani na mkono unaoweza kurekebisha.

Chumba kinachoonekana kuwa sehemu ya kituo cha matibabu hasa chumba cha eksirei au kupiga picha za matibabu. Kifaa kikuu upande wa kushoto ni mashine ya eksirei yenye nguzo ndefu ya wima na kichwa cha kupiga picha kilicho tundikwa.

Ndani ya chumba ikionyesha meza yenye baadhi ya vitu vilivyo wekwa juu yake. Kitu kituu katikati ya picha, ni mizani kubwa nyeupe, inayoonekana kuwa ya kupima uzito wa watoto wachanga au watoto wadogo.

Sehemu ya maabara au ofisi ikiwa na vifaa kadhaa vya kielektroniki. Katikati ya picha kuna meza nyeupe iliyo na kompyuta mbili za mezani zenye skrini nyeusi, kibodi na kipanya. Kushoto ya kompyuta hizo kuna kifaa kikubwa cheusi.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha hospitali kinachoashiria labda wadi ya watoto wachanga au kitengo cha uangalizi maalum. Mtoto mchanga amefunikwa kwa blanketi la rangi ya mbalimbali na anaonekana amelala kuna bomba ndogo la matibabu.

Mikono ya mtu ikishikilia sindano na chupa ndogo ya matone au chupa ya dawa ,sindano imeunganishwa kwenye bomba la chupa inaonekana kama ikimiminika kinachotolewa au kuingizwa kwenye sindano kwenye mandhari nyuma kuna chombo cha plastiki kinachofanana na pipa nataka au la kimatibabu.

Vifaa viwili vya kusaidia kutembea ambavyo kwa kawaida hutumiwa na watu wenye majeraha au matatizo ya kutembea. Katikati ya picha kuna bakora moja wenye umbo la Y likipinduka kidogo na sehemu ya kuekea kwapa yenye rangi ya kahawia nyepesi.

Muhudumu wa afya ambaye anaonekana ni nesi, akiwa kazini katika mazingira ya kliniki au hospitali. Yuko upande wa kulia wa picha, amevaa sare ya rangi ya kijivu na barakoa ya bluu usoni, pamoja na miwani.

Sehemu kubwa ya kulia ya picha inaonesha mwanaume akiwa ameshikilia kichwa chake kwa mikono yote miwili, akiwa na sura ya huzuni au wasiwasi, ambayo inawakilisha mtu anayekabiliwa na ugomvi au matatizo ya afya ya akili.

Chupa kubwa nyeupe, yenye kifuniko cheupe, iliyo na lebo nyekundu na nyeupe. Lebo inaonyesha jina la dawa, Betamol Paracetamol Tablets, kwa herufi kubwa. Maandishi mengine kwenye lebo, ni pamoja na store in dry place , namba za kundi na tarehe za kuisha zinaonekana.

Kisanduku cha dawa au virutubisho chenye chapa ya HealthAid . Kisanduku kina rangi ya bluu na nyeupe. Kimeandikwa wazi wazi ikionyesha kuwa ndani yake kuna vidonge vya vitamini B5.

Wodi ya hospitali labda wodi ya watoto au chumba cha uangalifu maalum kwa watoto wachanga kutokana na uwepo wa incubator. Katika sehemu ya mbele na kulia kuna incubator ya kioo iliyowekwa ambayo hutumika kuweka watoto wachanga.

Wodi ya hospitali labda wodi ya watoto au wodi ya akina mama na watoto, kutokana na uwepo wa akina mama na watoto wadogo. Katika sehemu ya mbele na katikati kuna mwanamke mzima ameketi kitandani akiwa ameshika mtoto mchanga, au mtoto mdogo kifuani mwake.

Mfanyikazi wa afya ambaye amevaa mavazi maalum ya kujikinga ikiwemo suti nyeupe, barakoa, miwani ya macho, na glavu, akimfanyia mtoto mdogo kipimo cha pua au koo kinachoonekana kuwa kipimo cha Covid 19.

Sindano ina kiwango cha kipimo kinachoonekana wazi na sindano yake imechomekwa kwenye kifuniko cha chupa. Kimiminika cha buluu ndani ya chupa kinaonekana wazi na kinatoa hisia ya usafi na utasa. Chupa yenyewe imefungwa na kifuniko cha chuma au plastiki cha rangi ya kijivu au fedha.

Watoto wawili wakiwa wamevaa barakoa wakiosha mikono kwenye kituo maalum cha kunawia mikono kilichowekwa nje labda katika eneo la umma au jamii. Mbele kuna mtoto wa kiume anyefunga bomba la maji na kunawa mikono yake.

Mtaalamu wa meno labda daktari au nesi akimhudumia mtoto mdogo, mtaalamu huyu amevalia koti cheupe ya daktari, kofia ya blue ya upasuaji barakoa na nguu ya ulinzi Kwa nini ya ulinzi mtoto amelala kwenye kiti ya meno

Mwanamke ambaye ni mama akiwa ameshika mtoto wake mchanga na mhudumu wa afya anamfanyia mtoto huduma ya matibabu labda chanjo. Mhudumu huyu anaonekana akimshika mtoto na anaweza kuwa akimpa sindano au kumtibu.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume wakimshughulikia mtoto mchanga ndani ya chumba kinachoonekana kuwa wodi ya hospitali au nyumbani. Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mama ameketi kitandani akiwa amevaa fulana nyeupe na sketi ya pinki.

Watu kadhaa—wakiwemo watoto na watu wazima wengi wao wakiwa wamevaa barakoa. Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mfanyikazi wa afya na amevaa koti la bluu na nguo zenye michoro anampatia mtoto kitu mdomoni.

Watoto wawili wakiwa wamevalia barakoa, wakitumia kituo cha kunawa mikono chenye rangi ya kijani kibichi na bluu, kinachoonekana kuwa kimeundwa maalum kwa ajili ya usafi wa umma. Mtoto wa kiume aliye mbele amevaa hoodie ya rangi nyeusi na barakoa nyeupe.

Mwanamke amesimama mbele ya kituo cha maji akitumia simu yake ya mkononi huku akiwa amevaa barakoa ya bluu. Amevaa shati jekundu lenye mistari mweupe na mweusi mbele yake kuna vibuyu tatu kubwa ya plastiki ya rangi ya njano.

Mikono ya mtu ikioshwa chini ya maji yanayotoka kwenye bomba. Mkono mmoja umefungua viganja ukipokea maji uku mkono mwingine ukiwa juu ukisugua. Maji yanaonekana yakimwagika kutoka kwenye bomba la chuma au kueda kwenye sinki la chuma.

Watu kadhaa wakiosha mikono yao. Mbele kabisa kuna mtu akiosha mikono yake chini ya bomba linalotoa maji kutoka kwenye chombo kubwa cha plastiki chenye rangi ya buluu iliyoko juu ya stendi ya chuma.

Mashini ya mazoezi ya kuinua mabega ,iliyopinda kwa ajili ya kufanya mazoezi ya misuli ya mabega na mikono. Mashini hii Ina fremu ya chuma yenye rangi ya fedha au kijivu ,yenye viti viivyofunikwa kwa ngozi nyeusi na sehemu ya kuegemea migongo .

Mazingira ya kliniki au hospitali ambapo, mtaalamu wa afya anampa huduma mgonjwa. Upande wa kushoto, kuna mwanaume aliyevaa koti jeupe la daktari akimchunguza na kutibu mguu wa mgonjwa.

Mchanganyiko wa picha mbili za wachezaji wa soka wakiwa uwanjani wakati wa michezo ukionyesha miguu yao na viatu vya soka. Picha ya juu inaonyesha miguu miwili za wachezaji wawili tofauti. Mguu moja umevaa soksi nyekundu na buti nyeusi ukiwa juu angani na anaonekana kama anaruka.

Mimea nyingi yenye majani makubwa ya kijani kibichi yaliyotapakaa chini. Majani yanaonekana kuwa na umbo la duara au moyo na baadhi yanaonekana kuwa na vumbi au rangi hafifu ya kijivu. Mimea hii imefunika eneo kubwa la ardhi.

Mmea wenye majani marefu na mebamba, yaliyopangwa kwa safu mbili kwenye tawi, Majani yanaonekana kuwa ya kijani kibichi ingawa baadhi yanaonyesha dalili za kukauka au kubalilika rangi kuwa kahawia.

Mmea una matawi machache yanayoinuka juu na majani mengine yanaonekana kushika ncha za matawi. Ardhi iliyozunguka mmea ina nyasi kavu na udongo ikionyesha mazingira ya asili. Mwanga wa jua unaangukia mmea na kusababisha baadhi ya majani kung'aa.

Kichaka cha mimea yenye majani mengi na maua madogo, inawezekana mimea hii ni ya aina la tena na ambayo ni maarufu kwa kuwa na maua madogo ya rangi mbalimbali. Mimea mingi ina majani mengi ya kijani kibichi, katikati na chini ya picha kuna maua madogo ya rangi ya pinki.

Mmea mchanga labda mche mdogo au kichaka ukikuwa katika shamba la bustani linaonyesha mandhari ya vijijini au mashambani. katikati kuna mmea mdogo unaofanana na aina ya mmea wenye majani membamba ya kijani kibichi, shina lake linaonekana kuwa nene na limekaa vizuri ardhini.

Shina la mmea wa ndizi lenye mkungu wa ndizi mbichi na tumba la maua ya ndizi, lililoning'inia. Ndizi hizo zimekua bado changa zina rangi ya kijani kibichi. Tumba la maua ya ndizi, ambalo linaonekana kua zambarau hafifu, linaendelea kuning'inia chini ya mkungu.

Mmea mdogo unaonekana kama mmea wa kiasili au mmea wa dawa ukiwa na majani makubwa ya kijani kibichi. Mmea huu una majani mapana yenye mistari iliyotokeza na yanaonekana kuwa na utandu mdogo au manyoya.

Mimea yenye majani mapana huenda ni mbarika ikiwa chini ya jua kali. Kituo kikuu cha picha ni mimea kadhaa iliyo na majani makubwa yenye umbo la nyota au ya vidole. Majani haya ni kijani kibichi na baadhi yanaonekana kuakisi mwanga wa jua.

Mmea mrefu wenye majani marefu na myebamba unaofanana na nyasi ndefu au mwanzi ukiwa katikati ya picha. Majani yake ni ya kijani kibichi na yanaonekana kuakisi mwanga wa jua.